Ukumbi mkubwa wa darasa unaonekana ukiwa na viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu zinazopanda kuelekea nyuma. Dari ina taa nyingi za mraba na kuta zinaonekana kuwa tupu. Ukumbi hauna wanafunzi au walimu na katikati ya viti kuna nafasi ambayo imeachwa.

Binti mmoja ameketi chini akiwa amevalia miwani nyeusi na kutumia kifaa kinachofanana na kompyuta ndogo ya breili yuko darasani akizungukwa na watoto wengine walioketi chini ambao wanaonekana kusoma au kuandika kwenye madaftari yao, nyuma yao kuna mlango ya kijani kibichi.